Gari leupe likubwa limeegeshwa katikati ya kiwanja huku kando kuna watu wanne wanaokuwa kama wananon'goneziana. Kuna mimea ya miti kando kando na magari tofauti kando kando ya gari hilo.

Magari tofauti tofauti makubwa si madogo yenye rangi tofauti tofauti yameegeshwa ndani ya jumba hili kuonyesha kuwa hapa ndipo mahali pa kuegesha magari. Huku kando kuna magari mengine nje ya jumba hili. Vioo vyake vikiwa ni vioo vya glasi unaeza ona nje.

Magari tofauti tofauti na yenye aina tofauti, yenye rangi tofauti, yameegeshwa ndani ya jumba. Jumba hili lililo la kistaarabu na lenye vioo vya chuma unaweza kuona nje, huku nje kuna magari mengine yaliyoegeshwa.

Jokofu kubwa, lililo nje ya duka hili. Ndani likiwa na soda ya kila aina. Huku limeandikwa maneno makubwa kwenye rangi ya nyeupe. Huku nje kuna mbao zilizo na maboksi, zilizo na viazi vitamu.

Kibanda hiki kinauza viatu vya masai, viatu hivi vimepangwa kwenye kibanda hiki vikining'inia vikiwa vimepangwa vizuri sana huku kando kuna mtu aliyeshikilia mbao hiyo akitazama, kando pia kuna watu wanaonunua katika maduka mengine.

Shilingi 1,000 ya Jamhuri ya Kenya huku imeshikiliwa katika mkono. Shilingi hiyo imechorwa na picha ya Rais wa kwanza wa Jamhuri ya nchi ya Kenya huku imeandikwa maandishi, Banki Kuu ya Central Bank of Kenya, Legal Tender for 1000 shillings.

Manoti kadhaa ya Kenya yaliyopangwa vizuri. Manoti hao yaliyo na picha ya raisi wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya huku yameandikwa majina hayo na huku yamechorwa maandishi ya Kenya.

Soko hili la kuuza bidhaa tofauti tofauti. Kuna umati wa watu wanao uza wengine wananunua vyakula hivi. Wamevalia nguo za aina tofauti tofauti na zenye rangi tofauti tofauti. Kuna ndizi, machungwa, maembe ambayo yanauzwa katika soko hili.

Mayai yaliyopangwa katika trei za plastiki. Trei hizo zimepangwa vizuri sana. Kuashiria kuwa hili ni duka linalo linalouza mayai. Huku trei zilizo huko juu hazina kitu bali zimepangwa na kupangika. Sahani ikiwa juu ya trei huku tishu nyeupe ikiwa juu ya trei.

Mwanamke mmoja amesimama, huku mkono wake ukiwa umefungwa bandeji, huku mkono mwengine ameshikilia kijiti cha kutembelea, amevalia nguo za rangi tofauti huku akitabasamu sana. Maneno katika picha hii yameandikwa kwa rangi ya samawati, na rangi nyekundu, na rangi nyeusi.

Gari leusi, lililo na maandishi mbele, limeegeshwa nje ya lango kuu. Lango hilo liko rangi ya samawati. Nyuma kuna gari lingine, kando kando kuna miti na mimea. Nyuma kuna gate ya rangi nyeusi.

Magari tofauti na mingi sana yameegeshwa katika uwanja mkubwa. Magari hayo yamepangwa vizuri sana ya kila aina; makubwa, madogo, yenye bei kubwa na yenye bei ndogo, yenye rangi tofauti tofauti.

Watu watatu, wawili wameshikilia mtoto mchanga mweupe wa kisichana huku wanatabasamu kwa kweli. Mmoja amevalia rinda leupe na nyeusi, mwingine amevalia shati leupe na kaptura nyeusi. Huku maneno hayo yameandikwa kwa rangi nyeupe na samawati.

Mikono miwili inasalimiana. Mkono mmoja umeshikilia ufunguo wa gari, huku ikimpea mwanaume mwingine, huku mwanaume mmoja amevalia suti ya rangi ya samawati, huku mwingine amevalia shati ya rangi ya kijivu. Kando yao kuna gari leupe.

Maandishi kwenye picha hii yameandikwa kwa rangi tofauti tofauti, si 𝑛𝑦𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑢, si 𝑛𝑦𝑒𝑢𝑠𝑖, si nyeupe. Mandishi haya yameandikwa, Private Car Insurance 1 Man TPO, 1 Year 5,000, 1 Man TPO 1,000.

Gari kubwa leupe na leusi lililoegeshwa nje ya jumba kubwa lililoandikwa maneno na maandishi kwa rangi nyeupe huku kando ya gari hili kuna magari tofauti yaliyoegeshwa kando ya jumba hili.

Gari kubwa leusi lililoegeshwa nje ya lango ya jumba kuu. Gari hilo linakaa ni gari kubwa gari lipya sana. Kando yake kuna magari madogo madogo. Nyumba hiyo imejengwa na ipo rangi nyeupe na nyeusi huku imejengwa tu vizuri sana.

Lori moja, iliyobeba gari dogo la rangi ya samawati. Lori hilo lipo rangi nyeupe na nyeusi. Lori hilo linakaa linasafirisha gari hilo katika gereji ili likapate kutengenezwa.

Picha hii inaonyesha mwanaume mmoja aliyevalia kofia ya rangi ya samawati, huku amekunja mikono yake akitabasamu sana. Picha hiyo imeandikwa maneno makubwa kwenye rangi ya kijani kibichi na nyeusi. Maneno hayo yanaelezea picha.

Samaki wakubwa sana wanaouzwa mahali hapa. Samaki hao wamepikwa wakapikika. Kwa kweli wanatamanisha sana, sana, huku kando kuna watu wanaokuja kununua samaki hao.

Magari ya kila aina, na kila rangi. Yamepakiwa katika mahali pa kuegesha magari, kando ya barabara. Huku mlango mmoja ukiwa umefunguliwa, ambapo ni kama ndipo watu wanapoingilia. Magari hayo yamepangwa ustaarabu mzuri sana.

Duka hili lililopandikwa mapicha ya kila aina katika mlango huku mipira mitatu ya rangi tofauti ikining'inia kwenye mlango huo. Huku mitungi miwili ya maji ipo chini ya sakafu. Jokovu zimo ndani ya duka hili zimejaa soda na vinywaji vya kila aina.

Magari ya aina tofauti tofauti yamepanga foleni katika barabara, huku yakiashiria mlolongo wa magari yakiwa yameoshwa na yanang'ara sana.

Mmama mmoja amekaa katika kiti huku anakata mboga huku anauza bidhaa za kupika kama hoho, dania, vitungu, viazi, tomato huku amevipanga vizuri kwenye ferri huku ameshikilia besheni na kisu mkononi.

Gari kadhaa yenye rangi tofauti yaliyo makubwa na madogo yameegeshwa katika uwanja huu wanawake wawili wakiwa wameketi chini huku moja ywaongea na simu yake huku mwengine ni kama ywawaza sana. Mwanamume mmoja anatembea huku kando yake kuna mwanamke aliyevalia rinda nyeupe.

Mama ameketi katika kiti, huku akitengeneza mashanga. Huku kando amepanga mashanga ya kila aina. Amezipanga vizuri, zikining'inia huku zinapendeza sana. Huko juu pia kuna uteo aliozipanga huko juu.

Shilingi elfu moja ya Kenya iliyokuwa kama ni mpya imetoka katika banki kuu ya Kenya. Noti hiyo ya pesa imechorwa rais wa kwanza wa jamhuri ya Kenya imechorwa pia ikulu kuu ya KICC, yaani Kenya.

Noti hizi mbili za kitambo za jamhuri ya Kenya, huku noti hizi za mia tano zimechorwa rais wa kwanza wa Kenya. Huku zimeandikwa maneno yanayoeleza zaidi kuhusu noti hii, huku zimechorwa jumba na.

Mtu mmoja aliyeketi katika kiti huku ameshikilia manoti ya elfu moja moja ya Jamhuri ya Kenya, huku akiyapanga vizuri. Mtu huyo amevaa nguo nyeusi na nyekundu.

Bithaa tofauti tofauti na za rangi tofauti tofauti zimepangwa vizuri katika ndoo hizi huku zikiuzwa katika soko hili kando kando kuna watu walio simama na wengine walio kaa wakiwa wamevalia nguo za aina tofauti tofauti.

Magari madogo kwenye yardi ambayo ni watu hukuja na kutafuta magari ya kununua. Magari kuanzia Mazda, kuanzia Corolla, yenye rangi ya samawati, rangi nyekundu ila juu kuna watu ambao wanaonekana kuwa wanapiga picha hivi, watu ambao wamekaa kando ya magari makubwa makubwa na hapo juu pia kuna kibao kilichoandikwa, Jack Daniels, aina ya pombe.